Hapa ni shule ya chekechea inayoitwa "Godsimba Primary School". Kando yake pana watu wawili wa kiume waliosimama.

Ujeo wa kukikimbia na upande mmoja una majani majani inaashiria ni uwanja wa kucheza mpira pana mwanariadha mwanaume mmoja mlemavu. Upande wa nyuma kuna mahali pa mafundisho wenye rangi ya samawati.

Hii ni picha ya shule ya chekechea inayoitwa Miche Bora. Mbele yake pana pikipiki moja.

Ni barabarani. Kando yake pana mtu mmoja aliyesimama kando ya ua lililoandikwa "Sacred Heart High School". Kando kuna jengo kubwa.

Hii ni karatasi iliyobandikwa ukutani, kazi yake ni kufunza watoto wadogo silabi za lugha kuanzia A mpaka Za.

Huu ni mlango wa Grade 1C, unaofundishwa na mwalimu Agnes.

Hapa pana jumba la ghorofa yenye rangi ya ardhi, mbele yake pana mbuzi watatu, limeandikwa national government constituency fund board nyali constituency.

Hapa pana bango la shule ya msingi inayoitwa, Shimo La Tewa School. Kando yake pana geti kubwa.

Hapa pana chapisho la bendera. Limezingirwa na maua. Kando pana uwanja wenye nyasi, miti na tangi dogo leusi.

Pana jumba lililosimamishwa na vikingi kando yake pana uwanja uliomeeshwa manyasi, limezingirwa na kuta refu sana.

Pana ukuta mweupe umebandikwa ratiba ya shule ambayo ni, Thika Road Christian Junior School.

Mjeo wa kukimbia kwenye sehemu zaidi ya tano pana mwanamke mlemavu anayefanya mazoezi upande mmoja, ni wa kucheza mpira kuna uwanja wa kijani.

Hapa pana umati wa watu, wengine wao ni walemavu, wamekaa kwenye viti vya kusukumwa vya magurudumu. Wengine wamesimama, mmoja ameshika bendera.

Hapa pana faili tano, juu ya meza. Moja ni ya rangi ya samawati, lingine ni ya rangi ya kijani, nyingine ya manjano na ya mwisho ya nyeusi.

Hapa pana kundi la wana riadha walemavu. Mbele yao pana mipira miwili wamesimama uwanjani.

Huu ni ukuta wa shule ya chekechea inayoitwa, Amani, ambayo inaonekana kufunguliwa na mbunge anayeitwa Ramadhan Kajembe.

Pana jumba refu jeupe ambalo limefunguliwa milango. Kando yake pana madawati mengi na mtu mmoja amesimama akilitazama.